Mama akiwa na binti yake, wote wamevaa nguo nyeupe, mama akiwa anamfundisha mtoto jinsi ya kupiga meno mswaki katika hatua za awali.

Binti akiwa yupo kwenye chumba cha daktari wa meno, huku akipimwa ili aweze kubandikwa meno bandia kwa ajili ya urembo na nakshi.

Eneo katika hospitali linalotumika kama chumba Cha daktari wa meno, kikiwa na mtoa huduma wa afya wa meno akimpima na kumtibu mgonjwa aliyepanua mdomo kwa ajili ya huduma hiyo.

Eneo katika mtaa ambao umeathirika na mafuriko, likiwa na mmomonyoko wa udongo unaoelekea kuharibu nyumba na makazi ya watu wanaoishi karibu.

Vifaa vya hospitali vilivyopo kwenye vyombo vya mabati na vyuma, vikiwa na mrija wa plastiki, hutumika katika zoezi la upasuaji.

Mwanaume mmoja akiwa katika eneo la hospitalini, anachukuliwa vipimo vya moyo, kupitia mashine inayokamata kidole ili aweze kupata huduma ya kiafya.

Eneo la hospitali la dharura, likiwa na wagonjwa pamoja na wahudumu wamekaa wakisubiri huduma na kuwasaidia watu mahututi.

Daktari Mwanamke akiwa amevaa koti jeupe na nywele bandia, akitabasamu akisimama mbele kuonyesha furaha na upokeo mzuri.

Mtoa huduma ya afya ya jamii, akiwa yupo katika maeneo ya watu, akimuelezea mama mzazi aliyebeba mwanae, juu ya lishe na afya ya mtoto.

Chumba katika hospitali kinachotumika kama wodi ya mama na watoto wachanga, kikiwa na mwanamama amemlaza mtoto wake akimwangalia kwa uangalifu mkubwa sana.

Jengo linalotumka kama wodi ya wazazi na watoto katika hospitali ikiwa na mwanamke mmoja amekuja kumpongeza kwa mavazi yaa kitenge cha batiki na zawadi nyingine mbalimbali.

Chumba kinachotumika kama wodi ya watoto, ikiwa na daktari aliyevaa miwani pamoja na maski, akimhudumia mtoto mchanga mara tu baada ya kuzaliwa.

Chumba kinachotumika kama wodi ya watoto kukiwa na nesi wa kike, aliyebeba mtoto mchanga akimjali na kumlinda na baridi.

Eneo la wazi la hospitali, likiwa linatumiwa na watoa huduma wa afya, wakitoa chanjo kwa watoto, huku wazazi wa watoto hao wakiwa wamewapakata. Watu kutoka mashirika mbalimbali wakishuhudia.

Daktari Ikiwa yupo kwenye maeneo ya uraia akiendelea na zoezi la kuchoma chanjo Kuvaa koti Chini yake kuna deli lililobeba chanjo.

Dawa ya asili ikiwa imesindikwa katika mfumo wa vidonge vya unga, vyenye rangi ya kijani, vikiwa vinapimwa kwenye kijiko cha mbao, kwa ajili ya kumhudumia mteja.

Dawa za asili zikiwa zinaendelea kusagwa kinu huku nyinginezo zimepakiwa jukwa mbalimbali ambavyo vina rangi ya kuzuia mwanga usije ukaharibu mchanganyiko huo.

Eneo la wazi linalo tumika kama shamba, likiwa limepandwa mmea aina ya alovera unaosaidia kutibu magonjwa mbalimbali ndani ya mwili wa mwanadamu.